Hawa ni mashabiki wa kandanda. Wamevalia nguo nyeupe na samawati. Wamesimama na wanaonekana wakitabasamu na sherehe mingi. Wamebeba kikombe mkononi.

Wafanyikazi wa huduma Kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako. Wamevaa nguo lenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Wanahudumia wale ambao wamepanga foleni.